Duka moja la kuuza maziwa. Nje wateja watano wamesimama. Kando Kuna mitungi imetengenezwa kwa alumini .

Kibanda moja ya mboga. Inauza viazi vibichi, mahindi, karoti, nyanya na ndizi huku wachuuzi na wanunuzi wamesimama.

Duka moja limepakwa rangi ya samawati na mashini ya kuuza maziwa, mayai, mkate, pamoja na lala.

Kibanda moja la muuzaji ameanika viatu vilivyotengenezwa kwa ngozi na shanga. Mbele yake mteja amesimama.